Katika huduma center unaeza kupata huduma ambayo mtu anaweza kusaidiwa kwa jambo lolote kama mtu akitaka kusaidiwa kutengenezewa cheti ama kitu chochote anaweza kupata huduma katika huduma Kenya

Kituo hiki ni kituo ambacho unaweza kupata huduma ambayo mtu angetaka kutengenezewa kitu cha serikali. Mtu anaweza kupata usaidizi katika kituo hiki cha Huduma Center.

Huduma, unaweza kupata kwenye kituo cha Huduma Kenya, hapa ni pahali, ambayo huduma yote mtu angetaka kusaidiwa, anaweza kupata huduma katika eneo hili.